Ndani ya duka kubwa la viatu, vimepangwa vizuri kwenye safu. Sakafu safi ina vigae. Nguzo nyeupe zimeonekana na zimetumika. Hakuna wateja. Bidhaa zote ni mpya.

Duka la nguo limejaa mavazi mengi. Kuna refu zenye jeans na sketi za rangi tofauti. Nguo za kike zinaning'inia kwenye pau zikionyesha mitindo mbalimbali. Rangi za kuvutia zimetawala kila mahali.

Ndani ya duka la nguo na viatu la kifahari. Bidhaa nyingi kama vile viatu, mikoba na nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Kuna viti vya ngozi vyeusi kwa wateja kupumzika.

Sanamu ya kuonyesha nguo nyeusi imevalia kofia na kitambaa chenye mchoro. Amezungukwa na mapambo maridadi ya dhahabu na fedha. Mifuko midogo na shanga zenye rangi tulivu zimewekwa kwa umaridadi. Duka linauza vifaa vya urembo. Kila kitu kimepangwa kupendeza macho.

Kundi la mashati ya mwanaume yaliopangwa vizuri kwenye meza kubwa, ndani ya duka. Mashati yana rangi, na mifumo tofauti. Juu ya meza kuna bango kubwa lenye maandishi, sale na 45% off , likionyesha kuwa kuna punguzo la bei.

Ndani ya duka la nguo. Kuna wateja wengi wanachagua. Zimepangwa kwenye rafu. Baadhi ya watu wamevalia barakoa. Duka linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Taa nyingi zimewaka juu.

Duka la mavazi na vifaa, ZE Style .Kwenye onyesho kuu, kuna mdoli mrefu uliovaa kofia kubwa ya majani na miwani ya jua na nguo nyeupe. Pia kuna mikoba, vitu vya shingo na pete zilizopangwa kwa kuvutia. Rafu zingine zinaonyesha bidhaa nyingi zaidi.

Mlango mkuu wa duka kubwa la rejareja liitwalo woolworths . Ndani, nguo na bidhaa zingine zimetundikwa zikionyesha mkusanyiko wa bidhaa. Kuna ishara mlangoni inayowaalika wateja, kupakuwa programu ya uaminifu na picha inaonyesha eneo la ununuzi.

Ndani ya duka la nguo lenye shughuli nyingi rafu nyingi zimejaa nguo mbali mbali ikiwemo kofia suruali na mashati watu wengi wanaonekana wakichagua nguo na kufanya ununuzi kuna sehemu maalum ya nguo za wanaume.

Ndani ya duka la miwani, kuna miwani mingi iliyopangwa kwenye stendi. Ina maumbo na rangi tofauti. Inaonekana kuna viatu pia upande. Ukuta una rangi nyeupe, miwani imewekwa vizuri.

Soko lenye shughuli nyingi likionyesha bidhaa mbali mbali, nguo zimetundikwa na viatu vimepangwa kwenye rafu. Zingine zikiwa zimetandikwa chini, Mtu Mmoja anaonekana akitembea katikati ya vibanda, akishika mfuko mkubwa.

Kinyago cheusi kimevalia mavazi ya rangi mbalimbali. Imevaa kofia nyeupe na miwani ya njano. Iko ndani ya duka karibu na vioo. Miwani nyingi imepangwa kwenye rafu. Sakafu inaonekana kukaa. Inaonekana kama duka la nguo. Kuna nuru nyingi.

Duka kubwa la nguo limejaa rafu ndefu. Nguo za aina mbalimbali zimenyooka kwenye hanger . Watu wachache wanatembea ndani ya duka. Baadhi yao wamevalia barakoa. Sakafu ni nyeupe imeng'aa.

Duka la nguo linaloitwa Town Team ndani ya jengo la kisasa labda maduka makubwa. Dirisha kubwa linaonyesha nguo zilizovaliwa na sanamu za kuonyesha nguo na skrini kubwa inayoonyesha picha ya watu wawili na black friday ndani ya duka nguo zimepangwa kwenye rafu na hangers .

Ndani ya duka la kisasa la nguo rafu zimejaa nguo mbalimbali ikiwemo jinsi, mashati na koti. Zote zikionyesha mtindo wa kisasa. Sanamu ya kuonyesha nguo imeketi akiwa amevalia nguo. Nuru za neon zinawaka na kuna mabango ya new arrival yakivutia wateja.

Ndani ya duka. Nguo zipo. Shati zimepangwa vizuri. Kuna punguzo la asilimia hamsini. Rangi mbalimbali zimetumika. Mavazi yapo maridadi. Biashara inaendelea.

Ndani ya duka kubwa la nguo na viatu, rafu zimejaa nguo zilizopangwa vizuri. Viatu vipo kwenye maonyesho tofauti. Sakafu ina marumaru nyeusi na nyeupe. Mlango ya giza inaonekana nyuma. Taa zimewashwa. Inaonekana kama duka la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la nguo hasa za wanaume. Kuna suti nyingi zilizoning'inia. Mashati yamepangwa kwenye rafu. Rangi za nguo ni nyeusi, kijivu na bluu. Duka linaonekana kuwa kubwa na safi. Taa nyingi zimewaka juu.

Ndani ya duka maridadi, ina nguo za rangi, vikapu na bidhaa za urembo. Sakafu ni ya mbao, ukuta una rangi za zambarau, dari ina rangi ya kijani. Baadhi zimepangwa vizuri.

Ukuta uliojaa vitu vya maskio. Vitu vimetundikwa Kwenye vibao vidogo. Baadhi yao vipo kwenye saduku kidogo nyekundu. Ukuta una rangi ya dhahabu na nyeupe. Mwanga unaangazia bidhaa mzuri. Inaonekana ni duka la mapambo.

Kundi la suti za wanaume zilizopangwa vizuri ndani ya duka. Suti za juu yaani blazers , zimetundikwa juu na suruali zake, au blazer zingine zimetundikwa chini. Rangi mbalimbali zinaonekana, kuna ishara inaonyesha bei ya suti, labda offer .

Ndani ya duka kubwa la nguo na viatu. Kuna viatu vingi ambavyo vimewekwa na kupangwa ndani ya masaduku. Nguo nyingi zimekunjwa vizuri kwenye rafu. Wateja wanatembea wakinunua. Linaonekana safi.

Ndani ya duka kubwa la nguo rafu ndefu zimejaa nguo mbalimbali. Zina rangi na michoro tofauti tofauti. Zimepangwa kwa utaratibu, inaonekana ni duka la kisasa. Sakafu ni nyeupe ina mistari.

Duka kubwa la nguo linaloitwa Zoya, lipo ndani ya jengo. Lina milango ya vioo. Ndani kuna nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri. Madukani kuna vinuni vya kuonyesha nguo. Taa zinang'aa ndani zikifanya nguo kuonekana vizuri.

Ndani ya duka kubwa la nguo, rafu nyingi zimejaa nguo zenye rangi mbalimbali. Wateja wanapitia nguo hizo. Kuna mabango yanayoonesha bei. Sakafu ni nyeusi, taa za dari zinang'aa.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha limeegeshwa karibu na miti. Kuna magari mengine nyuma yake. Magurudumu yanaonekana. Mbingu ni safi na bluu. Inaonyesha mandhari ya kiasilia.

Gari jeupe la kifahari aina ya SUV limeegeshwa barabarani. Ina rinsi nyeusi na madirisha yenye tinti. Nyuma kuna uzio mrefu wa chuma. Anga linaonekana wazi na kuna kivuli chini ya gari.

Ndani ya gari ya kisasa, sehemu ya dereva na abiria wa mbele viti nyeusi viko dhaifu na dashibodi ina vifungo vingi. Dirisha la juu la kioo linaonekana likiwezesha mwanga kuingia ndani. Mfumo wa usafiri wa gari unaonyeshwa wazi. Unaashiria urahisi wa faraja.

Gari jeupe limesimama jini ya jengo. Lina vipandiko vya mbwa mwitu na neno diesel , madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi. Ukuta wa jengo una mchoro ya rangi. Kuna pipa la taka karibu. Anga ni safi ni usafiri wa kibinafisi.

Basi dogo jeupe limeegeshwa. Lina vioo vyeusi. Nambari themanini inaonekana nyuma na vibandiko vya tahadhari .Barabara ni ya lami. Miti na nguzo za umeme zinaonekana nyuma. mbingu ina mawingu meupe. Gari linaonekana jipya.

Lori kubwa la kusafirisha magari. Lina rangi ya machungwa na limebeba magari mengi. Yana rangi tofauti yamepangwa juu na chini. Mazingira yana miti na barabara. Miguu inaonekana na mawingu. Lori linaonekana jipya.

Mwanaume anazungumza na mwanamke akionyesha gari jipya. Gari ni la rangi nyeusi na lina milango wazi. Mwanamke amevalia suti akishika kompyuta ndogo. Wanaonekana wako ndani ya duka la magari. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga.

Gari dogo la rangi ya chungwa limesimama kwenye ardhi yenye tope. Magurudumu yake ni meusi yenye rangi ya chungwa pia. Nyuma yake kuna gari lingine dogo na vibanda vya rangi tofauti. Bango la Morning Bird Insurance Service linaonekana kando.

Gari la zamani aina ya vintage car likiwa limepakiwa kwenye barabara yenye mawe, lina rangi ya kijivu na magurudumu ya kahawia lina taa mbili kubwa mbele na sanduku la mbao limewekwa pembeni, nyuma ya gari kuna ukuta uliofunikwa na mimea ya kijani.

Ndani ya gari, sehemu ya dereva. Gurudumu la uendeshaji lenye nembo ya Subaru linaonekana wazi. Dashibodi ina skrini inayoonyesha themanini na nane nukta hamsini, labda masafa ya redio. Kuna paneli za mbao na vidhibiti mbalimbali. Pia kuna kishikio cha gia ya kiotomatiki .

Gari aina ya van yenye rangi ya fedha mlima mrefu unaonekana nyuma, inaonekana kuwa imeegeshwa barabarani magurudumu yake yanaonekana imara mbingu ni safi na bluu.

Gari jeusi limeegeshwa kwenye nyasi. Nyuma yake kuna mengine, la kijivu na lori dogo. Miti mirefu imesimama mbali, anga ni safi. Linaonekana kuwa jua. Watu wachache wanatembea mbali, ni nje labda bustani au mazingira tulivyo.

Safu ya magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes benz G-wagon, yaliyopangwa kwenye eneo la maegesho yana rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na giza. Juu kuna nguzo za taa na kamba zenye balbu ndogo zikionyesha kuwa ni eneo la kisasa la kibiashara au burudani.

Ndani ya gari viti vya nyuma vinaonekana wazi. Vina rangi ya kijivu. Kuna chupa nyekundu chini. Gari linaonekana kuwa safi. Dirisha linaonyesha nje.

Ndani ya gari, ambalo kuna viti vya rangi ya kijivu vilivyopangwa safu. Viti vya nyuma vimepinduliwa vikitoa nafasi. Dari la gari linaonekana imechoka. Madirisha yanaonyesha nje barabara na miti. Inaonekana ni gari la zamani labda la safari.

Gari la rangi nyeusi aina ya honda, likiwa limepakiwa kwenye eneo la maegesho namba ya usajili ya gari ni KCS 113E.Anga linaonekana kuwa wazi na jua linawaka likiangaza juu ya gari.

Sehemu ya kuegesha magari mengi yamepangwa kwa mistari yana rangi tofauti majengo marefu yanaonekana nyuma, mbingu ina mawingu meupe sakafu ni ya paving blocks .

Eneo kubwa lililojaa magari mengi ambayo yana rangi aina tofauti. Kuna lori dogo jeupe lenye sehemu ya kubeba mizigo. Nyuma ya magari kuna jengo kubwa jeupe. Eneo hili linaonekana kama sehemu ya maegesho ya magari au uwanja wa kuhifadhi magari kabla ya kuuza.

Gari kubwa la rangi ya fedha limesimama ndani ya eneo ya kuegesha. Lina magurudumu makubwa na paa la mizigo. Gari lingine jeupe linaonekana kando. Ndani ya eneo la kuegesha ni nyeupe. Hali inaonekana kuwa na kivuli. Ni maegesho ya magari.

Gari la kifahari lenye rangi ya kijivu imepakiwa kwenye eneo lenye nyasi. Magurudumu yana muundo wa kuvutia. Kwa mbali kuna miti mirefu ya aina ya misonabari na magari mengine yamebaki.

Mwanaume mwenye ndevu na masharubu anatazama taa ya nyuma ya gari jeusi. Amevalia koti jeusi. Saa yake imeonekana mkononi. Anaonekana kukagua gari. Hali inaonyesha uzoefu wa gari. Ni ndani ya gereji au onyesho. Gari linaonekana jipya.

Gari dogo jeupe la abiria limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Kuna namba themanini nyuma yake. Dirisha zake ni nyeusi. Anga ni bluu yenye mawingu meupe. Kuna miti upande wa kulia.

Mwanaume anasafisha gari jekundu lililovunjika . Amevaa kofia na nguo za kawaida . Anatumia mashine ya kuosha yenye shinikizo . Ndani ya gari kuna mabaki ya viti na milango . Nyuma kuna lori nyeupe na magurudumu ya vipuri , siku inaonekana kuwa ya jua .

Magari kadhaa ambayo yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Kuna Isuzu, vani nyeupe na gari jeusi la kifahari. Yameegeshwa kwa mstari. Nyuma kuna mimea na miti. Anga inaonekana wazi.

Lori kubwa limebebaba magari mengi ambayo yamesafirishwa kwa njia ya barabara kuu. Anga ni ya mawingu. Kuna magari mengine madogo barabarani. Lori linaonekana kuwa ndefu sana.

Aina mbalimbali za viungo vimepangwa kwenye ndoo na vyombo vingine. Vina rangi tofauti kama vile njano, nyekundu na kahawia. Baadhi vinaonekana kama unga, wakati vingine vimekauka. Kuna pia baadhi ya vitu vingine kama tangawizi na vitunguu saumu, kwa mbali.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za chuma na vyombo vya kupikia, sufuria, viungu na majiko ya makaa yametandazwa ardhini na kwenye meza. Inaonyesha biashara ya vyombo vya nyumbani. Nyuma kuna vibanda vidogo na watu wakitembea.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi chini ya paa la bluu. Watu wengi wanaonekana wakitembea, wakichagua bidhaa mbalimbali. Kuna mchuuzi, alionekana chini, akiuza mikufu, vikuku, na sanaa za kiafrika.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali zikiwemo shanga, nguo na mapambo. Vibanda vingi vimepangwa kando ya njia pana na wachuuzi wamebeba miavuli. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua. Nyuma kuna majengo marefu na anga ni la mawingu.

Mikono imeshika vitu vya shanga. Kuna bangili kubwa yenye rangi mbalimbali mkononi na shanga nyengine nyingi zimetundikwa chini. Shanga hizo zina miundo na rangi tofauti zikionyesha ufundi wa kipekee au utamaduni.

Ndani ya soko kubwa lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali kama vile parachichi na ndimu vimewekwa kwenye masanduku ya mbao tayari kuuzwa. Nguzo za bluu zinashikilia dari. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa.

Ndani ya soko kubwa. Vibanda vingi vimejengwa ndani vikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile nguo, sanaa na bidhaa za ufundi. Kuna watu wachache wakitembea chini na vibanda vimejipanga kwa utaratibu. Nuru ya asili inaingia kupitia madirisha marefu.

Duka la vitambaa ambavyo vimepangwa vizuri. Vina rangi mbalimbali na michoro. Baadhi vimebandikwa kwenye rafu. Rangi nyekundu, bluu na njano zinaonekana. Kuna kamera ndogo nyeupe pia.

Barabara iliyojaa wachuuzi wa matunda na mboga. Kuna viazi, nyanya na avocado nyingi. Gari jeupe limesimama barabarani na watu wanatembea karibu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu. Ni soko lenye shughuli nyingi.

Duka la wazi lenye bidhaa nyingi za ufundi. Mikufu ya rangi mbalimbali, vikuku na mapambo mengine yametundikwa kila mahali. Yanavutia macho. Nje ya duka kuna barabara ndogo inayoonekana na watu wachache wanatembea.

Soko la sanaa na ufundi, kuta zimefunikwa na kazi nyingi za sanaa. Bidhaa mbalimbali kama vile sanamu na shanga zime pangwa ,mwanga wa juu una ndani, inaonekana ni mahali pa utamaduni na biashara.

Bucha kubwa lenye nyama nyingi zilizotundikwa, wanaume kadhaa wamevalia sare nyeupe na aproni nyekundu wakionekana wakikata nyama. Kuna jokofu za kuonyesha nyama nyingine iliyokatwa vizuri. Inaonyesha shughuli za kila siku, katika soko la nyama.

Ndani ya jengo kubwa la soko .Soko la nguo au zawadi. Kuna maduka mingi yenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na kunyongwa. Jengo lina ngazi za ghorofa kadhaa. Taa nyingi na madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha.

Soko kubwa lenye vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Juu ya paa lina umbo la kipekee lenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia. Kuna nguo zilizoning'inia na bidhaa zingine, zilizopangwa kwenye rafu na meza.

Ndizi nyingi zimepajikwa zingine zikiwa mbivu na za njano zingine bado mbichi na za kijani. chini kuna chungu cha nyanya nyekundu. Inaonekana kama soko la matunda na mboga. Kisu kimening'inia juu. Bidhaa zote zimeonekana safi.

Soko kubwa la bidhaa za mikono. Kuna mikufu mingi iliyoning'inia. Bidhaa za sanaa zimeonyeshwa. Watu wachache wamekaa chini. Inaonekana kuwa mahali pa biashara. Rangi nyingi za asili zinaonekana.

Rafu zilizojazwa mayai mengi , mayai yamewekwa kwenye trei za plastiki zenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani , njano na bluu baadhi ni tupu zikiwa zimepangwa juu ya rafu za juu.

Soko lina viatu vingi vya ngozi, vikiwemo raba na viatu vingine. Mapambo ya shanga na vikuku vimeonyeshwa mezani. Mabango yenye bendera ya Kenya yanaonekana. Muundo wa paa ni wa mbao na mabati. Mteja amesimama akitazama bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Wauzaji wanauza mboga na matunda chini. Kuna vitunguu, viazi na vitu vingine vingi. Lori kubwa la kijani limetapakaa nyuma. Watu wengi wanatembea na kufanya biashara. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Duka la viatu lenye kuta za zambarau, vingi vya aina mbali mbali zimepangwa kwenye rafu na chini, kuna tangazo lililo andikwa darling find your beautiful mwanaume mmoja anatembea upande wa kulia, duka lina onekana kuwa wazi.

Soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali za ufundi. Mikufu, bangili, hirini zenye rangi nyingi zimetundikwa kwa kuonyeshwa au uuzaji hapo karibu na wateja wakipitia bidhaa. Kuna miavuli mikubwa ya bluu inayoota kifuli. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Mkusanyiko mkubwa wa herini za kipekee. Vimetengenezwa kwa chuma kinachong'aa. Baadhi zina rangi kidhahabu na nyingine rangi ya shaba iliyokolea. Kila jozi lina muundo tofauti zikiwemo ramani za Afrika, majani na maumbo mengine ya kifahari. Zimepachikwa vizuri kwenye ubao mweusi.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa za sanaa kuna shanga nyingi ,mikufu na herini za rangi tofauti. Vinyago vya wanyama kama pundamilia vinaonekana. Duka limejaa bidhaa nyingi watu wanatembea ndani.

Jengo refu la ghorofa, Regina plaza, limesimama juu ya miti. Juu ya jengo hilo kuna tanki la maji. Mbele kuna ua la chuma na rundo la mbao zilizopangwa. Anga lina mawingu meupe na kuongeza uzuri wa mandhari. Ni mkusanyiko wa maendeleo ya mjini na vifaa vya ujenzi.

Jengo kubwa lililokuwa bado linajengwa mbali likiwa na scarf roofing , limejengwa katikati ya eneo wazi lenye udongo na nyasi kavu. Anga linaonekana wazi, likionyesha hali ya hewa nzuri. Inaonekana kama eneo la ujenzi au maendeleo, labda katika viunga vya mji.

Jengo refu la ghorofa nyingi lina madirisha mengi ya bluu. Juu kuna anga safi la bluu lenye mawingu machache. Nyaya za umeme zimekatiza mbele. Kuna miti chini ya jengo.

Jikoni la kisasa na la kifahari lina makabati ya rangi ya kijivu meusi, meza nyeusi ngumu kuna sinki kubwa la vyumba viwili chini ya dirisha pana linatoa mwanga mwingi wa asili. Upande wa kulia kuna jiko la kisasa la gesi lililowekwa kwenye meza.

Majengo marefu ya kisasa yana madisrisha mengi. Kuna miti mirefu karibu, mabango yana matangazo yametundikwa kwenye nguzo. Wingu ni ya buluu safi, inaonekana kama jiji au eneo la biashara.

Majengo mawili yaliyokuwa yamejengwa karibu na ua wa mabati. Jengo la mbele lina kuta za rangi ya manjano na milia ya bluu, huku jengo la nyuma likiwa na ghorofa nyingi.

Jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi. Juu kuna mnara mrefu wenye muundo wa chuma. Bango kubwa la matangazo la symphony residence ,linaonekana likitangaza nyumba za kuuzwa Lavington kuanzia dola elfu arobaini.

Lango kubwa jeusi la chuma likiwa na mabati na mapambo ya chuma. Kwenye lango kumebandikwa bango ndogo jeupe lenye maneno To let na namba ya simu . Kando ukuta wa jengo la matofali unaonekana ukiwa na madirisha yenye vyuma.

Nyumba kadhaa za kisasa zilizojengwa kwa mtindo wa kifahari zina rangi ya kijivu na nyeupe zikiwa na dirisha kubwa. Mbele kuna sehemu ya kuegesha magari iliyojengwa kwa vigae na bustani ndogo yenye miti na vichaka vya kijani kibichi.

Jengo la kisasa lenye gorofa kadhaa, lina rangi ya kijivu na nyeupe .Madirisha makubwa, Kuna miti na mimea ya kijani mbele. Njia ya maegesho imetengenezwa kwa vigae. Baiskeli imesimama upande mmoja, anga linaonekana blue na wazi.

Jengo refu la kisasa, labda makazi au ofisi, lina mabango makubwa ya matangazo, ya mali isiyohamashika mbele yake. Bango kubwa linaonyesha majengo mengine, na maelezo ya mauzo ya vyumba.

Bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya buluu. Nyumba za kifahari zinaonekana nyuma. Kuna viti vya kupumzika chini ya mwavuli. Miti na mimea ya kijani imezunguka eneo lote. Hali ya hewa inaonekana jua na angavu.

Tangazo kubwa la Ekko Homestore limebandikwa kwenye nguzo, linasema quality affordable . Picha ya kitanda cha kisasa inaonekana. Nambari ya simu ina anwani ya Kikuyu imetajwa. Waya za umeme zimechanganywa juu. Anga ni safi, linaonekana kuwa jua. Miti imezunguka nguzo.

Jengo la gorofa lenye matofari ya rangi ya kahawia na kuta nyeupe. Kunauzio mweupe wa chuma mbele, wenye waya za umeme kwa usalama juu. Kwenye uzio huu kuna bango dogo jekundu, lenye maandishi, For sell na Three bedroom apartment comercial use , pamoja na nambari ya simu.

Jengo refu la ghorofa nyingi lina roshani nyingi na madirisha ya buluu. Jengo linaonekana jipya na la kisasa. Anga ni la buluu na mawingu meupe. Miti imezunguka jengo. Kuna mistari ya umeme mbele.

Nyumba ya matofali ya rangi ya kahawia imesimama. Paa lake ni la vigae vyekundu. Miti mikubwa imezunguka nyumba. Bustani dogo ina maua na mimea. Dish ya satelite imeonekana juu. Anga ni safi, linaonekana kuwa jua.

Roshani ina rangi ya manjano na milia ya chuma. Sakafu ina vigae vyeupe. Jengo refu la ghorofa linaonekana mbali. Barabara iliyo na magari ina watu hapo chini. Anga ni safi. Inaonekana kuwa jua. Ni mazingira ya mjini.

Bango refu la matangazo lina tangazo la Mwananchi Credit , likitoa mikopo hadi milioni ishirini na tano kwa hati miliki. Nambari za simu zimeandikwa juu yake. Bango limewekwa karibu na jengo, anga linaonekana wazi. Ni tangazo la kifedha.

Jengo refu la ghorofa lina rangi ya kahawia na madirisha ya buluu. Kuna tanki za maji juu, ukuta wa matofauli unaanguka shambani. Mbingi ni safi na buluu. Chini kuna ardhi kavu.

Nyumba yenye paa jekundu na kuta za matofali imezungukwa na nyasi kijani kibichi na miti mirefu. Kuna mawingu meupe angani na jua linang'aa. Njia ya matofali imeelekea mlangoni.

Jengo refu la ghorofa lina madirisha mengi, mengine yana kioo kinachongaa. Kuna anga la buluu lenye mawingu machache juu. Lina rangi ya njano na kijivu. Baadhi ya paa za mabati zinaonekana pembeni.

Duka kubwa la nyama. Wafanyakazi wawili wanahudumia wateja. Kuna jokofu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za nyama. Mabango yanatoa habari kuhusu nyama. Gari la ununuzi lipo karibu.

Ndani ya duka la vyakula, mananasi mengi yamepangwa kwenye rafu, yanaonekana kuwa mbichi. Kuna bango la bei, huduma ya kukata inaotolewa bure. Taa nyingi zimewaka juu.

Rafu kubwa ya bidhaa za Energy Zone iliyojaa vinywaji. Kuna chupa nyingi za rangi mbalimbali zinazopangwa vizuri kwenye ghorofa nyingi. Taa za buluu zinang'aa zikivutia macho. Kona kuna friji yenye RedBull. Picha inaonyesha duka kubwa.

Rafu ambazo zimejazwa bidhaa mbali mbali za nafaka, zimehifadhiwa kwenye vyungu vya plastiki vyenye uwazi. Kuna aina nyingi za kunde na vyakula vingine vikavu. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi. Mwanga unamulika vizuri.

Duka kubwa la bidhaa linaoitwa Foodplus. Bango lake la kijani linasema more than just food , likimaanisha kuuza vitu vingi zaidi ya chakula. Ndani ya duka kuna mtu anafanya kazi kwa kaunta.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu nyingi zenye bidhaa mbalimbali. Za kusafisha zimepangwa vizuri. Kuna chupa za buluu na pakiti yenye rangi. Sakafu inaonekana kuwa na madoa. Taa nyeupe imewaka juu.

Rafu zimejaa kahawa za aina mbalimbali. Mifuko ya kahawa yenye rangi tofaut imepangwa kwa utaratibu. Baadhi zimeandikwa Dormans na Kenya AA. Kuna matangazo ya bei. Chupa za kahawa yapo hapo zipo kando. Ni sehemu ya duka kubwa. Bidhaa nyingi zinapatikana hapa.

Daiya duka kubwa la soko la kisasa kuna sehemu maalum za nyama na samaki zilizowekwa alama wazi. Taa nyingi zimewekwa dari zikitoa mwanga wa kutosha. Kuna meza na viti vyekundu labda kwa wateja kula. Sakafu inaonekana kuwa ni ya vigae na kuta zina muundo wa miraba.

Ndani ya duka la vipodozi, rafu zimejaa bidhaa za urembo. Kuna shampoo , lotion na sabuni. Taa nyeupe zimewekwa kwenye rafu. Bidhaa zimepangwa vizuri. Inaonekana kuwa duka kubwa.

Ndani ya duka kubwa ambapo mwanamke anasukuma toroli la ununuzi, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo sabuni na bidhaa za usafi, zikionyesha sehemu ya duka kuu.

Rafu ndefu na nyeupe zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali, vikiwemo vitu vya kuchezea. Bidhaa vimepangwa vizuri kwenye rafu na kuna vitu laini vya kucheza vyenye rangi ya manjano upande wa kulia. Sakafu ina vigae vyenye miraba.

Rafu za duka kubwa zilizojazwa vinywaji. Chupa za soda za rangi mbalimbali kama vile fanta, sprite, zimepangwa vizuri. Bidhaa za nyama ziko kwenye rafu za chini. Taa zinang'aa. Ni idara ya vinywaji, wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi.

Duka la kisasa lenye chupa nyingi za kioo zilizojazwa na karanga na nafaka, Kila chupa inakifaa Cha kutua bidhaa na bei imeandikwa chini yake, juu Kuna ishara kubwa iliyoandikwa nuts and cereals inaonyesha eneo la ununusi la juu

Ndani ya duka kubwa, sehemu ina rafu ndefu zilizojazwa na pipi na vitu vingine vya kula. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha aina mbalimbali za pipi na vitafunio. Nje ya eneo hili, rafu zingine za bidhaa tofauti zinaonekana.

Ndani ya duka kubwa, sehemu ya vyakula. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna watu wachache ndani yake. Sakafu ni safi na ina vigae . Taa nyingi zimewaka juu. Dari inaonekana kuwa imetengenezwa kwa chuma.

Duka kubwa la vyakula , kuna rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali . Sehemu ya matunda na mboga inaonekana katikati , watu wanatembea wakifanya ununuzi , sakafu ni safi na ina vigae . Taa za dari zimewaka , inaonekana kuwa na wateja wengi.

Ngazi ya kusonga inaonekana ikishuka chini. Juu kuna bango linasema more assortments on the lower floor . Wateja wachache wanaonekana mbali. Maduka yanaonekana pande zote. Dari ni refu na imefunguliwa. Ni ndani ya jengo kubwa la biashara.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula. Maziwa ya longlife milk, nafaka, sukari na unga vimepangwa vizuri. Vifungasho vya rangi tofauti vinavutia macho. Ni duka kubwa la rejareja. Namba za bei zinaonekana.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Wateja wanatembea kati ya rafu zenye matunda na mboga. Taa nyingi zinang'aa kutoka dari. Ishara za matangazo zimebadilika. Sakafu ni safi imeng'aa. Wafanyakazi wachache wanaonekana.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, vinywaji vimepangwa kwenye jokofu. Bidhaa nyingi zinapatikana, sakafu imeng'aa, keki zimetayarishwa, mandhari ni mazuri , taa za paa zimeng'aa zinaleta mwanga wa kutosha.

Kasha la glasi lenye mikate na keki za aina mbali mbali. Kuna keki zilizopambwa vizuri, lori la keki, vikombe vya keki na donuti, zote zinaonyesha ubunifu. Kila kitu kimepangwa na uzuri kikivutia macho.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, lenye sehemu tofauti, kama matunda, mboga , kahawa jeusi na pizza , wateja wengi wanaonekana wakichagua bidhaa, na baadhi yao wamevaa barakoa, zimepangwa vizuri kwenye rafu, na meza, inaonyesha shughuli nyingi za ununuzi.

Duka kubwa la bidhaa, rafu zimejaa mikate , vinywaji na bidhaa nyingine. Wateja wanatembea ndani , taa za dari zinang'aa , saini na idara mbalimbali zinaonekana . Linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa mbali mbali. Rafu nyingi zimejaa. Watu kadhaa wanatembea na kusimama ndani. Kuna kagari cha ununuzi na baiskeli ndogo zinazoonekana upande wa kulia. Sakafu ni nyeupe na safi. Taa za dari zimewaka.